Watu watatu wameketi kwenye dawati moja. Wawili ni watu wazima, wanaoonekana kuwa wazazi wa mtoto msichana waliyeketi na yeye. Wote wanatazama skrini ya tarakilishi ya mpakato iliyo juu ya dawati kwa umakini. Kwenye dawati hili pia kuna karatasi mbali mbali na kifaa cha kushikilia kalamu na penseli.

Mwanafunzi huyu anamsikiza mwalimu anayefunza kwenye tarakilishi yake ya mpakato . Amevaa vipokea sauti vyeupe na anaonekana kuchukua nukuu kwenye daftari lake lililo juu ya meza , pia kuna kikombe kilichowekelewa juu ya dawati hilo.

Mwanafunzi huyu ameketi kwenye dawati lake huku akiwa amemakinika sana. Kwenye skrini ya tarakilishi yake ambapo mwalimu anafunza na wanafunzi wengine pia wanaonekana kuwa wanamskiza. Amevaa vipokea sauti vyeusi na samawati navyo vinamsaidia kumskia mwalimu.

Mwanamke huyu ameketi akitumia tarakilishi yake ya mkononi. Anaonekana kuwa amemakinika sana kwa shughuli anayofanya pale. Amevaa shati jeupe, suruali la samawati na hajavaa viatu.

Mwanafunzi ameketi kwenye dawati lake, akisoma kutumia tarakilishi yake, ana kitabu, na kalamu atakayotumia, kuandika nukuu. Teknolojia inayotumika hapa ni majukwaa ya kusoma kieletroniki.

Mwanafunzi ameketi kwenye dawati lake huku amemakinika kwenye skrini ya tarakilishi yake ya mpakato ambapo mwalimu anaonekana kuwa akifunza. Anamsikiza kutumia vipokea sauti vyeupe. Pia anaonekana kunywa kinywaji kilicho ndani ya kikombe cha rangi ya waridi.

Watu hawa wako kwenye mkutano. Wameketi katika meza moja ndefu wakitumia tarakilishi zao za mikononi. Kwenye meza kuna vitabu na vijikaratasi vingi. Kuna ambao wanaonekana wakichukua nukuu.

Wasichana hawa wawili wameketi nje juu ya kitanda cha kienyeji cha kamba wakitumia tarakilishi yao ya mkononi. Maneno transforming education together yanaonyesha kuwa hii ni sehemu ya juhudi ya kuhakikisha elimu inamfikia kila mtu dunia mzima kwa kutumia elimu ya kidijitali.

Haya ni mazingira ya kujifunzia mtandaoni. Kwenye skrini ya tarakilishi ya mkononi tunamwona mwalimu mwanamke akielezea alichokiandika kwenye ubao. Mwanafunzi anaonekana kuandika nukuu huku kwa mkono mwingine ameshika kitabu chenye fomula mbalimbali.

Huu ni mfano wa picha ya kidijitali inayowakilisha zana ya elimu ya kidijitali au kujifunza kupitia teknolojia. Kompyuta ya mpakato iliyowazi pia inaonekana kuwa na kurasa za vitabu zikifunguka na kuenea.

Mwanamume huyu ameketi kwenye dawati lake akifanya kazi na tarakilishi yake ya mkonini. Amevaa suti, ana miwani na vipokea sauti vyeupe kwenye masikio yake. Dawati lake lina vitu kadhaa; kuna vitabu, kalamu na pia mti mdogo.

Kwenye meza hii kuna tarakilishi, kipanya, kibodi, simu ya mkononi, simu ya kibao na sanamu ndogo ya dubu. Kwenye skrini ya tarakilishi tunamwona mwalimu ambaye anafunza somo la hesabu.

Watoto wanne wamekusanyika karibu na kompyuta ya mezani. Mtoto wa kwanza upande wa kushoto ameshika kipanya na anaonekana kuwa anatumia kompyuta hio. Wale wengine wanamwangalia kwa makini, mmoja wao anatumia vidole kuashiria kwenye skrini.

Hili ni bweni, lina vitanda vya ghorofa mingi ambavyo vimetandikwa vyema kutumia matandiko ya rangi mbalimbali, pia kuna dirisha ambalo linaingiza mwangaza ndani ya chumba hiki. Sakafu yake pia ni safi.

Hiki ni chumba cha kulala chenye kitanda kimoja cha horofa kilichotengenezwa na chuma cheusi. Kina godoro la samawati na mto mweupe wenye ruwaza za waridi kwenye kila ghorofa. Kuna meza ndogo ya mbao na kiti cheusi kuonyesha nafasi ya kujisomea.

Haya ni maabara ya kisayansi yaliyo katika hali nzuri na yamepangiliwa vyema. Kuna meza zilizo tengenezwa na mbao na kila meza ina mabomba ya maji na sinki. Maabara haya yana kuta za rangi nyeupe na yana madirisha makubwa yanayo ruhusu mwanga kuingia.

Hiki ni chumba cha kulala. Kina vitanda vitatu, kimoja kikiwa ni cha orofa. Vyote havijatandikwa. Kuta za chumba hiki ni za rangi nyeupe na madirisha makubwa yanaonekana yenye pazia nyeupe. Sakafu la chumba hiki ni safi.

Hiki ni chumba cha kulala, kina vitanda viwili vya ghorofa vilivyo tengenezwa na mbao. Vimetandikwa vyema isipokuwa kimoja, pia kuna dirisha kubwa lenye pazia zilizofunguliwa ili kuruhusu mwanga kuingia ndani ya chumba hiki.

Hili ni darasa. Lina madawati na viti kadhaa. Pia lina rafu za kuwekelewa vitabu. Kwenye kuta zake kuna vyati mbalimbali na lina madirisha makubwa ya kuingiza mwangaza. Pia lina taa za umeme ambazo zitasaidia darasa hili kutumiwa usiku.

Hili ni darasa. Lina madawati na viti kadhaa. Pia lina madirisha makubwa yanayoruhusu mwanga kuingia. Kuna ubao unaotumika na mwalimu kuandika atakavyofunza wanafunzi. Kwenye ukuta mmoja, kuna saa inayoonekana. Sakafu ya darasa hili inaonekana kuwa chafu.

Hiki ni chumba cha kulala chenye samani chache. Kuna kitanda kilichotandikwa matandiko ya rangi ya kijani kibichi na juu yake kuna taulo yenye rangi ya samawati. Kuna chandarua cheupe kilichoning'iniza kutoka kwenye dari. Upande wa kulia kuna kabati iliyotengenezwa na mbao.

Hili ni bweni ambalo lina vitanda kadhaa vya ghorofa. Vimetandikwa vyema na matandiko ya aina na rangi mbali mbali. Lina madirisha marefu yanayoingiza mwangaza. Pia kuna kiti kimoja cheupe.

Hili ni maktaba na lina rafu refu sana zilizojaa vitabu vya kila aina na kila somo. Juu ya rafu hizi, kuna mimea midogo iliyoekelewa humo juu. Lina pia taa za umeme ambazo zinasaidia maktaba hili kutumiwa usiku. Watu mbalimbali wameketi wakifanya shughuli zao.

Kundi la wanafunzi huenda waguuzi, wakifanya mazoezi ya kutunza mgonjwa kwa kutumia mfano hospitalini au katika chumba cha mafunzo. Wanaonekana kama wamevaa sare za kazi yenye rangi nyeupe na suruali nyekundu. Baadhi yao wanamfunika mgonjwa huyo kwa shuka huku wengine wamesimama karibu na kitanda. Kuna vifaa mbalimbali vya matibabu hapo karibu.

Ni mchezo wa kikapu, mhusika akiwa amesimama juu ya zulia la rangi ya njano na zambarau, anajitayarisha kurusha mpira wa kikapu kwa kulenga kuni kikapu. Anaonekana kama amejikunja kidogo, akishikilia mpira kwa mikono miwili tayari kurusha. Uwanja huu uko wazi na kwa mbali tunaona watazamaji.

Hili ni kanisa au ukumbi wa ibada. Kuna viti vya rangi ya samawati vilivyopangwa vyema, pia kuna altare ya rangi nyeupe iliyopambwa vizuri, kuna msalaba ulio na sanamu ya Yesu.

Hiki ni chumba cha kisasa cha mwanafunzi. Kina dawati la kusomea na kiti, rafu iliyoshikana na kabati la nguo, na sofa ya kijivu yenye blanketi na mto wa manjano. Pia kuna runinga iliyoning'inizwa ukutani.

Hili ni sebule kubwa la kisasa. Sakafu iliyotengenezwa na mbao inang'aa kuonyesha usafi. Kuna zulia ndogo na juu yake kuna meza ndogo ya kahawa. Kochi kubwa la rangi ya kahawia linaonekana na lina mito mingi. Madirisha makubwa yanaingiza mwangaza kwenye sebule hii.

Hili ni darasa lina madawati kadhaa yaliyopangwa vyema. Pia lina madirisha makubwa ili kuingiza mwangaza, lina pia taa za umeme ili kuwezesha darasa ili kutumiwa usiku. Lina ubao wa kuandikia na kuta za darasa hili ni chafu sana.

Chumba hiki kina kuta za kijani, na dari la rangi nyeupe. Vijana watatu wapo ndani ,wamekalia vitanda na mmoja amelala. Vitanda hivi ni vya ghorofa na vimetengenezwa na vyuma na mbao.

Hiki ni chumba cha kulala chenye vitanda vya ghorofa mbili, vyenye fremu za chuma na mashuka meupe yaliyopangwa vizuri. Dirisha kubwa linaruhusu mwanga mwingi kuingia na nje kuna mwonekano wa barabara majengo mjini.

Hili ni maktaba, lina rafu nyingi zenye vitabu vya kila aina. Pia lina meza na viti ambapo watu wameketi wakisoma, kuna watu wa kila umri, vijana na hadi watu waliokomaa.

Hili ni maktaba. Lina vitabu vingi vya kila aina vilivyopangwa kwenye rafu vyema. Pia lina madirisha makubwa ya kuingiza mwangaza ndani. Watu mbali mbali wanaendeleza shughuli zao kwenye maktaba hili.

Huu ni ukumbi wa mtihani ambapo wanafunzi wengi wamekaa kwenye madawati yao na viti vyao. Wamevalia sare za shule yenye mashati meupe na sketi za milia au suruali nyeusi huku wengine wamevaa sweta za kijani. Wanaonekana kuwa wamejitenga na kila mmoja.

Hili ni kundi la vijana tisa wakiwa wamesimama mbele ya bango la mbao lililoandikwa Kilele Ngamia, Mt. Longont Summit, kuonyesha kuwa wamefika kwenye kilele cha Mlima Longonot. Kila mmoja wao anaonekana mwenye furaha na amechoka kidogo kuashiria safari ndefu ya kupanda mlima.

Hiki ni kikundi cha vijana na watu wazima wakiwa wameketi kwenye viti, wakitazama mbele ni kama wamo kwenye darasa ama wanasikiza hotuba. Kuna watu wa jinsia zote na rangi tofauti. Baadhi yao wameshikilia vitabu, wengine wameshikila simu, na mmoja ameshikilia tarakilishi ya mpakato. Mwanaume mmoja ameshika fimbo nyeupe, kumaaninsha ana ulemavu wa kuona.

Huyu ni kijana anayeonekana kuwa kiziwi, akiwasiliana kwa kutumia lugha ya ishara na mwanamke mzima. Kijana huyu amevalia shati ya rangi ya machungwa huku mwanamke amevalia shati lenye ruwaza za kijani na nyeupe. Anaonekana kumtazama kijana huyu wakiwa na daktari na kalamu mbele yake.

Mwanaume huyu ameketi kwenye dawati lake. Amevaa fulana ya rangi ya kijivu na miwani na vipokea sauti. Anaonekana kuwa anasoma kitabu chake kutumia njia ya breli, kumaanisha ana ulemavu wa kuona. Kwenye dawati lililo kando lake, tunaona tarakilishi nyeusi.

Msichana huyu mdogo ana ulemavu wa " down syndrome ". Amevaa shati la njano na miwani ya macho, huku nywele zake ndefu zimefungwa vizuri. Ametabasamu huku akishika ubao wa rangi ya samawati wenye herufi za alfabeti zenye rangi mbalimbali.

Mwanamke mzima na kijana ambaye anaonekana kuwa ana down syndrome wanaangalia tarakilishi mpakato pamoja. Mwanamke huyu ana nywele ndefu za dhahabu na amevalia fulana ya rangi ya kijivu. Kijana huyu amevalia shati la milia ya samawati na nyeupe na anaonekana kuwa amezingatia sana kwenye tarakilishi.

Mwalimu mwana mke anamfundisha mtoto mdogo lugha ya ishara darasani. Msichana huyu amevalia shati ya milia ya samawati na nyeupe. Anaonekana kuwa mwenye furaha sana. Mwalimu amevalia shati ya samawati na anatabasamu usoni mwake akionekana kufurahia kusaidia msichana.

Mwanamke huyu amevaa shati ya kijani na sketi nyeusi. Amekishika kitabu ambacho anakisoma kwa njia ya breilli kumaanisha ana ulemavu wa kuona. Kwenye chumba hiki pia kuna rafu iliyo na vitabu vya kila aina.

Kundi la vijana watano limeketi kwenye meza nyeupe katika maktaba wakishirikiana kufanya kazi na kujifunza. Msichana mmoja ameketi kwenye kiti cha magurudumu kumaanisha ana ulemavu wa kutembea. Hii inaashiria ushirikishaji wa watu wenye ulemavu katika mazingira ya elimu.

Vijana hawa wameketi kwenye dawati refu wakitumia tarakilishi. Kila mmoja ana tarakilishia yake, mmoja wao anaonekana mwenye ugonjwa wa down syndrome lakini anatabasamu kwa furaha ya kuwa pamoja na marafiki wake.

Darasani shuguli ya masomo inaendelea. Mwalimu anafunza kwa kutumia maneno, pia kuna mkalimani wa lugha ya ishara anayeelezea wanafunzi wenye mahitaji maalum kutumia lugha hiyo.

Kundi la watu wanne, wanawake wawili na wanaume wawili, wameketi pamoja huku wakijifunza lugha ya ishara. Wanatabasamu na wana furaha, kuonyesha mazingira ya kiurafiki. Nyuma yao kuna rafu iliyo na vitabu.

Kundi la watu wanne, wanawake wawili na wanaume wawili, wameketi pamoja wakiwa kwenye mkutano. Mwanamke mmoja anaelezea jambo kutumia lugha ya ishara kutoka kwenye tarakilishi yake ya mpakato. Wale wengine watatu wamsikiza kwa umakini.

Darasani kuna wanafunzi mbalimbali, mna viti na madawati. Kuna mvulana mmoja aliyeketi kwenye kiti cha magurudumu . Amekishika kitabu na kutabasamu, mwenye kuridhika na mwenye furaha.

Mwanamke mzima anamsaidia mtoto mdogo mvulana kusoma breili. Amechitama kando yake akimsaidia na mkono wake, anatabasamu na anaonekana mwenye subira. Mvulana huyo amefumba macho yake, anaonekana mwenye umakini sana kwenye kitabu cha breili.

Mtoto huyu mvulana anasaidiwa kutembea na mwanamke ambaye anaweza kuwa mzazi wake ama daktari wake. Anatumia kifaa kilicho na magurudumu cha kumsaidia kutembea kwani ana ulemavu wa kutembea. Wote wanaonekana wana furaha na wametabasamu.

Kijana na mdogo anaiketi kwenye kiti cha magurudumu kuonyeshana ana ulemavu wa kutembea. Anacheza na mchezo wake ulio na maumbo mbalimbali ya rangi mbalimbali. Tunauona mkono na kichwa cha mtu anayecheza na yeye kuashiria labda ni mzazi au mwalimu wake.

Mwanaume huyu amevaa fulana ya kahawia na miwani mieusi inayoashiria ana ulemavu wa kuona. Amejilaza kwenye kochi huku ameweka umakini wake wote kwenye kusoma kitabu chake kutumia njia ya breli.

Darasani shughuli ya kusoma inaendelea. Wanafunzi wanaonekana kutazama mbele wakimsikiza mwalimu. Mwanafunzi mmoja ana mahitaji maalum kwani ana ulemavu wa kuona. Kusoma na wenzake kunamsaidia asijiskie tofauti sana.

Watoto wawili mvulana na msichana wako na mwanamke anayeonekana kuwa mwalimu wao au mama yao. Mwanamke huyo anamsaidia mvulana aliye kwenye kiti cha magurudumu kucheza ala ya muziki itwayo ukulele huku msichana anacheza na matofali ya kuchezea.

Msichana huyu ameketi kwenye kiti cha magurudumu kumaanisha ana ulemavu wa kutembea. Amevaa shati la waridi na kaptura la samawati. Anashika kitabu chake anachokisoma kwa umakini. Mazingira aliyomo yana utulivu mwingi.

Mwanamke mzima na msichana wameketi wakitazama skirini ya tarakilishi ya mkononi. Wanatabasamu na kucheka na wanaonekana wenye furaha. Nyuma yao kuna rafu iliyojazwa vitabu vya aina mbalimbali.